Mwanamke aliyevalia sweta nyeupe anashiriki kwenye somo la mtandaoni kwenye kompyuta. Kando yake kuna kitabu na kalamu. Picha ya watu waliokaribu na bahari imeangikwa ukutani.

Mwanamke kanasoma karatasi aliyoshika mkononi. Ameweka kompyuta juu ya meza karibu naye. Nyuma yake kuna kibao cheupe kilichobandikwa vijikaratasi vya rangi tofauti.

Mwanafunzi aliyevalia shati ya manjano anafwata mafunzo ya mtandaoni kwenye kompyuta. Mwalimu anaandika kwenye ubao wa kijani akitumia chokaa.

Msichana aliye valia sweta ya samawati anafuata somo la mtandaoni kwenye kompyuta akiandika. Mwalimu anatoa maelezo kuhusu maandishi yaliyo ubaoni mweupe.

Mtu aliyeshika kikombe cheupe, amefungua tuvuti ya masomo ya mtandaoni katika kompyuta. Anabonyeza maandishi yanayoashiria mwanzo wa somo.

Mwanamke aliyevalia miwani anafuata mafunzo ya mtandaoni katika kompyuta iliyo mbele yake ,anaandika kwenye kitabu akitumia kalamu ya samawati.

Tangazo la unesco linatoa taarifa kuhusu kubadilisha masomo kwa pamoja. Wasichana wawili wameketi nje na kuweka kompyuta mbele yao. Mmoja ameshika tama na kutabasamu akiangalia kando.

Mchoro wa kompyuta unaangazia masomo ya mtandaoni. Kipakatalishi kimezingirwa na vitabu, chupa za wino, saa ya ukutani na penseli za manjano.

Kibango kinaangazia masomo yanayotumia teknolojia ya kisasa. Wanafunzi waliovalia shati za kijani, na moja ya manjano, wamekusanyika pamoja wakiangalia simu iliyoshikwa na mwenzao.

Kijana mdogo, anahudhuria darasa mtandaoni. Amevalia vipaza sauti kichwani, na shati lake ni nyeupe likiwa na mistari ya samawati. Anaandika anavyofunzwa kwa kutumia penseli ya samawati, na penseli zingine zimewekwa kando naye mezani. Wanafunzi watatu, na mwalimu, wanaonekana katika kompyuta.

Vitanda vya mbao vya ghorofa vimepangwa ndani ya chumba cha bweni. Magodoro yamefunikwa na shuka za samawati. Mito ni ya rangi sawa na maua yaliyo sakafuni.

Wanafunzi wamevalia koti nyeupe na barakoa nyeusi, wanafanya somo lao kwenye mahabara wakitumia kompyuta na mitambo meupe iliyo na nyaya nyingi za stima

Viti vyeusi na meza za kahawia vimepangwa kwa utaratibu ndani ya darasa tayari kwa somo. Pazia zimefunguliwa na mwangaza wa jua unaingia kwenye chumba. Projekta imeangikwa kwenye paa.

Viti vya samawati vimepangwa ndani ya kanisa tayari kwa ibada. Msalaba mkubwa umebandikwa kwenye ukuta karibu na altari. Sehemu ya mbele imepambwa na maua ya kijani.

Sanduku la mabati lenye mchoro wa duma limewekelewa juu ya kitanda ndani ya bweni. Vyandarua vya mbu vya kijani vimeangikwa kwenye mbao za paa.

Madawati na viti zimepangwa kwa mistari ndani ya darasa, shuleni. Saa ya ukuta imeangikwa juu ya ubao wa kijani. Mwangaza wa jua umeingia kupitia madirisha makubwa.

Kitanda chenye malazi meupe katikati ya chumba kimepambwa na kitambaa na mito za rangi nyekundu. Picha tatu zimeandikwa kwenye ukuta na maua uwekelewa juu ya meza karibu na dirisha.

Meza za kijivu na viti vya rangi tofauti zimepangwa ndani ya darasa tayari kwa somo. Pazia ndefu nyekundu zimewekwa madirishani. Huwa zinafungwa kama mwalimu anatumia projekta.

Madawati ya kijivu yamepangwa ndani ya darasa tayari kwa somo. Madirisha makubwa yanaruhusu mwangaza wa jua na hewa kupita.

Vitanda viwili vilivyotandikwa na shuka za kijani vimepangwa ndani ya chumba cha bweni la shule. Meza na viti, zimwekwa karibu na dirisha. Mlango wa choo uko wazi.

Kitanda cha ghorofa, pazia na kuta za chumba cha bweni ni za rangi ya kahawia. Magodoro ni meupe na rafu za kuweka mali zimetengenezwa karibu na dirisha.

Wanaume wawili wanainua bima ndani ya ukumbi wa mazoezi. Mmoja anasaidiwa na wenzake. Madirisha makubwa yamefunguliwa, na sakafu imefunikwa na zulia nyekundu.

Meza na viti zimepangwa kwa utaratibu ndani ya darasa tayari kwa somo. Pazia ndefu nyekundu zimefunguliwa ili kuruhusu mwangaza wa jua kuingia kupitia madirisha.

Vitanda vilivyotandikwa blanketi za zambarau na zingine nyekundu vimepangwa kwa mistari miwili katika bweni la shule. Masanduku ya mabati yenye rangi ya samawati na moja la kijani yamewekelewa juu ya kitanda.

Katika chumba cha bweni la shule, viti viwili vimepangwa katika sehemu ya kusomea, na kitanda aina ya deka kimewekwa karibu.

Basi la kusafirisha wanafunzi la shule ya upili ya Mangu linaonekana. Mtindo wake ni wa isuzu na limepakwa rangi ya manjano.

Vitabu vimepangwa kwenye rafu ndani ya maktaba. Mwanafunzi aliyevalia shati nyekundu na kubeba mfuko wa kijivu anatoa kitabu kimoja. Ameshika vitabu vingine mkononi.

Wanafunzi wa shule ya upili wanatayarisha maoneysho yao kuhusu ununyiziaji wa maji, wamebandika makaratasi ya maelezo katika kibao na kukiweka juu ya meza.

Mwanafunzi mwenye mahitaji maalum ameketi kwenye kiti cha magurudumu kilicho na meza. Mwalimu amesimama kando yake na anaandika kwenye kitabu. Mbele kuna ubao wa kijani ulio na maandishi na michoro ya ndege.

Msichana mdogo aliyevalia miwani, anachora kwenye karatasi kubwa akitumia kalamu ya rangi. Anafunzwa kwa kutumia mfumo wa elimu unaozingatia mahitaji maalum.

Wanaume wawili walio a upofu wameketi katika maktaba wakisoma vitabu vya breli. Huu ni mfumo wa kuchapisha unaotumia vidutu vinavyosomwa kwa kutumia vidole.

Mwanaume aliye na upofu amekaa kwenye kiti uwanjani, amevalia miwani nyeusi na kushika fimbo Kwa mkono mmoja na kijiti cha kumsaidia kuelewa mazingira yake anapotembeaNa mwingine

Mwanafunzi aliyevalia sikioni kifaa cha kumsaidia kuskia, anafuatilia masomo ya mtandaoni. Kompyuta imewekelewa juu ya meza mbele yake.

Wanafunzi watatu wamevalia sweta za kijivu za shule. Vijana wawili vipofu na wanasoma vitabu vya breli. Hivi vimechapishwa kwa kutumia vidutu ili kuwawezesha kusoma kwa kutumia vidole vyao.

Msichana aliye na maitaji maalum anashiriki katika somo la mtandaoni akiwa amelala juu ya kitanda. Anatabasamu na kupunga mkono.

Kijana mdogo ameinua mikono akisoma kitabu mwalimu alichomshikia. Yuko kwenye darasa la watoto walio na mahitaji maalum. Nyuma yake mchoro wa twiga umebandikwa kwenye ukuta.

Mwalimu ameketi karibu na mwanafunzi wake qliye na mahitaji maalum na kuekelea mkono juu ya kitabu chekundu. Msichana amevalia miwani yenye fremu nyeusi na kushika kalamu nyeupe.

Mvulana ameketi kwenye kiti cha magurudumu akimwangalia mwenzake aliyeshika gitaa. Mezani kuna vyombo tofauti vya mziki. Hili ni darasa la wanafunzi wenye mahitaji maalum.

Msichana mdogo na mwalimu wake wamekalia mkeka, na wanasoma kitabu pamoja. Msichna amevalia shati ya manjano na viatu vya waridi. Nyuma yao kumeegezwa kiti cha magurudumu.

Watu wawili wamekaa ofisini na wanajadiliana kwa lugha ya ishara inayotumika na walio na ugumu wa kusikia. Mezani kuna kompyuta na kitabu cha kuandikia.

Mama na mtoto wameketi kwenye bembea la kuzunguka la samawati wakiangaliana. Wanazungumza kwa kutumia ishara za mikono.

Mwanamke aliye na upofu ameketi katika maktaba. Anasoma kitabu kilichoandikwa kwa maandishi maalum yanayohitaji kugusa kwa vidole ili kuelewa almaarufu braille .